Hiki ni chumba moja ya kufanya biashara kama tanavyotazama kuna bithaa tofauti tofauti ambayo yamepangwa katika utaratibu kama tunavyotazama upande wa kushoto tunatazama kuwa kuna viatu ambazo zimepangwa huko juu na au katikati na kando, tunazama kuwa kuna bithaa zinginezo ambazo zinauzwa kwa ajili ya kupata pesa.

Hapa ni sokoni ,humu ni kibandaski ambapo tunaona kwamba kuna bithaa tofauti tofauti ambazo zinauzwa, tunatazama kuwa kuna wamama na wanaume ambao wanauza bithaa hizi kama tunavyotazama kuna ndizi yenye rangi ya jano ambazo zinauzwa pia tunaweza kuona kuwa kuna machungwa na kuna bidhaa tofauti tofauti zinauzwa kwa ajili ya kupata pesa.

Mazingira haya yanaonyesha kuwa humu ni eneo la kijijini ambapo tunaona kuwa kuna magari aina tofauti tofauti ambayo yameegeshwa katika sehemu hili. Pia tunaona kuwa kuna watu ambao wamesimama katika eneo hili.

Kuna biashara aina tofauti ambayo inaendelea katika sehemu hii. Upande wa kulia tunatazama kuwa kuna mwanaume mmoja anayeonekana akifanya biashara zake. Upande wa kushoto tunatazama kuwa kuna mazao aina tofauti ambazo zinauzwa katika sehemu hii, ikiwemo ndizi yenye rangi ya njano, pia kuna vitunguu na mazao mengineyo.

Mazingira haya yanaashiria kuwa humu ni eneo la nchi, kama tunavyotazama kuna watu watatu ambao wamesimama huku mmoja wao katika upande wa kushoto ameshikilia kompyuta ya mkononi huku wengine wao wakiatazama wakiwa na kicheko. Kando kando tunaona kuwa kuna magari huku kuna jengo kubwa iliyo kando yao.

Hili ni eneo la mashambani ambapo tunatazama kuwa kuna magari aina tofauti tofauti ambayo yameegeshwa kwa sehemu hili kwa ajili ya kuuza ama kufanya biashara.

Mazingira haya yanainyeshwa kuwa hapa ni sehemu moja la nje ambapo huku ni sokoni. Kama tunavyotazama katika upande wa kulia na upande wa kushoto kuna bidhaa ambazo zinauzwa yenye kijani kibichi kama tunavyo tazama. Kuna watu ambao wanauza huku wengine wakinunua. Upande wa nyuma tunatazama kuwa kuna magari na kuna majengo kubwa.

Hizi ni pesa za taifa la Kenya ambapo tunatazama kuwa ni noti za elfu moja ambapo jina Kenya imeandikwa kwenye pesa hizi, pesa hutumika kwa ajili ya biashara na mengineo humu nchini Kenya.

Hili linaashiria huduma za kifedha ambapo tunatazama kuwa kuna noti ya elfu moja. Pia tunatazama kuwa juu ya meza kuna noti ya shilingi hamsini ambapo hizi ni pesa za Kenya zinazotumiwa katika ajili ya biashara na mambo mengineyo.

Kuna biashashara ambayo inaendelea katika sehemu hili amabapo tunatazama kuwa, kuna watu ambao wanaonekana wakiuza samaki ambayo tayari imepikwa kama tunavyo tazama.

Hapa ni sehemu moja ambapo tunatazama kuwa kuna biashara mbalimbali ambayo inaendelea katika sehemu hili. Tunaona kuwa kuna mtu mmoja ambaye anaelekea kwenye duka ambapo tunatazama kuwa kuna bidhaa tofauti tofauti zinazouzwa kwenye sehemu hili.

Hizi ni pesa za taifa ya kenya kama unavyotazama kuna noti za elfu moja kwa wingi pia tunatazama kuwa kuna noti za mia tano kwa wingi ambazo zimekutanishwa kwa pamoja kando kando tunatazama kuwa kuna noti ya shilingi mia mbili ambapo pesa hizi hutumika katika taifa la kenya wakati wa biashara na mambo mengineo.

Hapa ni sehemu moja ambapo tunavyotazama ukuta kumeandikwa darling, ambapo kuna viatu tofauti tofauti ambazo zinauzwa katika sehemu hili. Tunatazama kuwa chumba hiki ni kubwa ambapo tunawaona kuna watu ambao wanatembea kama tunavyotazama mwanaume huyu. Hii ni sehemu moja ya kibiashara ya kisasa.

Hapa ni sehemu moja ya kufanya biashara ambapo tunatazama kuwa kuna biashara aina tofauti tofauti inayoendelea katika sehemu hii. Tunatazama kuwa kuna bidhaa tofauti kwenye duka hili, huku maandishi yaliyopo kwenye mlango, inaashiria kuwa hii pia ni duka la kuweka na kutoka pesa.

Hii inaashiria kuwa kuna biashara ambayo inaendelea , kama tunavyotazama, tunaona kuwa kuna mama mmoja ambaye anasimama huku kuna vitunguu ambazo zimefungwa kwa wingi huku zikiwekwa kwenye lori.

Hapa ni kibandaski ambapo tunatazama kuwa kuna mazao tofauti ambazo zinauzwa katika sehemu hii, kama vile nyanya. Pia tunatazama kuwa kuna ndizi ya rangi ya njano na misabibu ya ndizi ambayo haijapevuka. Pia kuna mazao mengineyo.

Chumba cha maonyesho ama duka la magari, ambapo tunatazama kua kuna magari aina tofauti ambayo yameegeshwa katika chumba hili ,ambapo tunatazama kua kuna watu wanaotembea humu ndani. Chumba hiki kina kuta ya vioo.

Hapa ni eneo la mashambani, ambapo tunatazama kuwa kuna magari aina tofauti ambayo yameegeshwa kwenye sehemu hili. Tunatazama kuwa kuna watu, ambao wamesimama katika upande wa kulia kwenye picha hili.

Hili ni duka la magari ama ni sehemu la maonyesho ya magari. Kama tunavyotazama kuna gari moja ambayo imeegezwa kwenye sehemu hili kwa ajili ya kuuzwa. Chumbani hili kunaonekana likiwa na kuta za kioo.

Mazingira haya yanaashiria kuwa humu ni eneo la mashambani, ambapo tunatazama kuwa kuna mwanaume moja ambaye amesimama nyuma ya gari. Gari hili limepakiwa huku ni aina ya hilux.

Huku ni sehemu moja ya kufanya biashara. Unatazama kuwa kuna nguo ya aina tofauti tofauti pamoja na bidhaa zinginezo ambapo watu hawa wanaonekana wakiwa wanachagua nguo uku wengine wao wanaonekana wakiwa wamesimama tu.

Hapa ni sehemu moja maridadi ambayo tunaeza kutazama kuwa kuna biashara ambayo inaendelea katika sehemu hii .Tunaona kuwa kuna ndizi ya rangi ya njano ambayo inauzwa huku kuna duka. Pia tunaeza kutazama kuwa kuna duka la kueka na kutoa pesa. Biashara inaendelea katika sehemu hii kama tunavyoitazama.

Mazingira haya yanaashiria kuwa hii ni eneo la kijijini. Kama tunavyotazama mazingira haya, tunatazama nyuma kuwa kuna miti ambapo sehemu hii inaonyesha ni kuwa ni eneo la kijijini, ambapo kuna biashara inayoendelea. Tunatazama kuwa kuna viatu tofauti tofauti ambazo zinauzwa kwa ajili ya kupata pesa katika sehemu hii tunavyoiona.

Hiki ni chumba cha magari ama ni chumba cha maonyesho ya magari ambapo tunaona gari moja ambalo limeegeshwa humu ndani mazingira haya yanavutia mno.

Mazingira haya yanaonyesha kuwa hili ni eneo la kijijini kama tunavyotazama. Tunaona kwamba kuna mazao tofauti tofauti ambazo zinauzwa katika kibandaski hili kama vile ndizi pia tunatazama viazi vitamu, pia tunaona vitunguu katika upande wa kushoto kuna biashara ambayo linaendelea katika kibandaski hili.

Kuna aina ya viazi ambazo zimewekwa kwa mikebe, kuna mikebe ambazo hazina chochote. Pia kuna viazi vitamu kama tunavyoona kwa upande wa kushoto. Pia kuna aina ya mmea ambayo imevunwa tofauti.

Gari hili limegeshwa katika duka la magari, ama jumba cha maonyesho. Gari hili linavutia huku jengo hili limejengwa na kuta safi kama tunavyoiona ilivyovutia.

Hizi ni pesa za taifa la Kenya. Kama tunavyotazama, kuna noti mbili za elfu moja ambayo imeshikiliwa na jamaa mmoja. Katika upande wa kushoto, tunaweza kuona kwamba hapa ni duka la kuweka na kutoa pesa. Kwa maana tunaona kwamba kuna mashine inayoonyeshwa kwamba kuna pesa ambazo zinawekwa.

Waya ya nyongeza ya umeme, iliyo na rangi nyeupe. Hizi ni pesa za taifa la Kenya, ambayo Kuna noti ya elfu Moja, Kuna noti ya mia Tano, Kuna noti ya mia Moja. Zote ni pesa ya taifa la Kenya.

Katika upande wa kushoto kunaoneka Lori mbili zinazoendeshwa kuangalia mbele. Upande wa wakulia tunaona kuwa kuna Lori la kubeba magari ambapo kuna magari mengi zaidi ambayo yamepakiwa juu ya Lori hili.

Mazingira haya yanaonekana kuwa ni la eneo la engine . Magari haya tofautitofauti yanaonyesha kuwa hapa ni kituo cha magari ambapo magari yamepakiwa huku yakisubiri wanunuzi ili waweze kuuziwa.

Hapa ni sehemu moja ya kupata huduma za urembo, kama tunavyotazama maandishi yaliyoko katika mlango, inaonyesha kwamba hapa ni saluni, pia tunatazama kwamba kuna bidhaa ambazo zinauzwa za urembo.

Hiki ni eneo la mji, kulingana ma mazingira haya. Magari haya yalio tofauti tofauti yanaonekana yakiwa yamepakiwa huku kwa ajili ya kuuzwa. Chumba hili linaonekana likiwa limejengwa kwa uhodari inayo vutia sana.

Chumba hili Lina Kuta za vioo, ambamo humu ni duka la magari ambapo Kuna magari tofauti tofauti kama Mercedes Benz kuna lamborghini ambayo yameegeshwa huku, pia Kuna magari mengine yenye rangi tofauti tofauti ambapo Yanasubiri kuonyesha ama kuuzwa kwa wanunuzi.

Tunaona kwamba kuna lori moja ambayo inasafirisha gari la rangi ya buluu ya kung'aa kama tunavyo tazama, hapa ni lami na mazingira yanaonyesha kuwa kuna hali ya anga inaonyesha kuwa kuna mvua.

Chumba hiki ni chumba cha biashara. Kama tunavyotazama kuna nguo na bidhaa fulani ambazo zimepangwa katika uhodari mkubwa ambapo zinaonekana zikiwa zinauzwa. Katika upande wa mbele na upande wa kulia tunaona bidhaa mingi ambazo zimepangwa.

Mazingira haya yanaonekana yakiwa vizuri sana. Tunaweza kutazama kwamba kuna gari aina ya Hilux, kama tunavyo iona. Nyuma yake Kuna mtu ambaye amekaa chini ya gari. Ambapo nyumba ya gari hili tuna tazama kwamba Kuna mti aina tofauti.

Magari hizi yanaoneka yakiwa yamepangwa sawasawa, huku ikisubiri wanunuzi ili waweze kuchukua magari haya. Nyuma ya magari hizi, kuna nyaya za stima ambayo yanaonekana, huku kuna manyumba kubwa ambayo yamejengwa.

Hiki ni chumba cha kuuza mayai, kama tunavyoona, Kuna mayai kwa wingi. Tunaona masinia ya mayai ama kwa ufupi tunaweza sema ni tray za mayai. Wanunuzi wanaja huku kununua mayai kwa ajili ya biashara ama kwa ajili y kwenda kukula mayai.

Pesa za Kenya. Hii ni noti ya elfu moja ya taifa letu la Kenya. Katika pesa hili ama noti hili kuna mtu ambaye amekaa, ambaye ni marehemu Jomo Kenyatta aliyekuwa rais wa jamhuri ya Kenya huku ameketi chini ambayo inaonyesha kwamba alikuwa rais wa jamhuri ya Kenya.

Katika mazingira haya tunaweza kugundua kuwa maziwa zinauzwa katika sehemu hii. Katika ukuta na kando kando tunaona kwamba kuna picha ya ng'ombe ya maziwa, na pia maandishi ambayo yameandikwa ukutani yanaonyesha kuwa hapa ni sehemu ya kuuza maziwa.

Hili ni eneo moja ya mjini ambapo tunaona kuwa kuna biashara ambayo inaendelea humu sehemu ,ambapo tunaona watu wengi huku wengine wakitembea, wengine wakifanya biashara zao kama tunavyotazama tunaona kuwa kuna viazi ambazo zimepangwa kwa utaratibu, huku chini tunaona ndizi, tunaona pia kuna machungwa na bidhaa zinginezo.

Hii ni sehemu moja maridadi ambapo ukuta ni za vioo. Tunoana kwamba kuna aina za magari ambayo yameegeshwa katika pande hizi. Hii ni duka la magari ama ni sehemu ya maonyesho ya magari ambapo magari haya yanauzwa ama yako kwa ajili ya maonyesho.

Hapa ni sehemu maalumu ya biashara. Katika upande wa kushoto, tunaona kwamba ni duka la kuweka na kutoa pesa, kulingana na maandishi yaliyoandikwa katika mlango hii. Katika upande wa kulia, tunaona kuwa kuna mlango ambao ni wazi, kuonyesha kuwa kuna biashara maalumu ambayo pia inaendelea katika sehemu ile ya kando.

Hizi ni magari yameegeshwa katika upande moja kwa mstari moja kama tunavyoona. Magari haya yanaonekana kuwa yanauzwa ama yako katika sehemu ya maonyesho.

Watu hawa wawili wanaonekana wakiwa wanaketi huku nje ya duka hili, hili ni duka la kuweka na kutoa pesa kama maandishi ambayo yameandikwa humu ukutani, pia hili ni duka kwa kuwa tunaona kuna bidhaa fulani ambazo zinauzwa humu ndani

Hapa ni kituo cha magari. Kuna magari tofauti tofauti ambayo tunaona kuna gari nyeupe na gari zingine yenye rangi tofauti tofauti. Magari haya yanasubiri wanunuzi. Kando kando ya jumba hili limeundwa kwa vioo hivyo mtu aliye nje anaweza kutazama ndani na kuangalia magari haya tofauti tofauti.

Mazingira haya yanaonyesha watu wengi mno ambao wamekusanyika huku wengi wao wakifanya biashara. Kama tunavyotazama kuna wamama, kuna wanaume ambao wote wamekusanyika huku tukitazama vitu ambavyo viko kwa gunia. Pia kuna bidhaa zinginezo ambazo wanaonekana huku wakifanya biashara.

Katika nyumba hili, tunaona kwamba upande wa kushoto kuna duka ambalo limefungwa. Katikati, kuna mhudumu mmoja anayesimama mlangoni kwa kituo cha maziwa ama duka la maziwa ambapo bidhaa za maziwa zinauzwa, Pia kuna bar

Hapa ni sokoni, sehemu hili ama eneohili linaonekana kuwa ni eneo la kijijini kulingana na mazingira haya. Tunaona kwamba kuna wamama ambao wanauza bidhaa tofauti tofauti kama vile vitunguu tunaona machungwa, parachichi na pia machungwa.

Magari haya yanaonekana yakiwa yamepangwa sawa sawa. Ni magari tofauti tofauti ambayo iko kwa wingi sana, yanasubiri wanunuzi waje ili waweze kununua.

Maneno yalio andikwa upande wa kulia inaashiria hadhari zinazo pitiwa na wanakandarasi, kama vile mlipuko, kazi duni, upunguvu wa chakula, thoruba ya upepo na mtetemeko la ardhi. upande wa kushoto ni mwanaume ama mkandarasi.

Hii ni sehemu moja ama eneo la mji kulingana na mazingira haya. Katika upande wa kushoto kuna maandishi yaliyoko kwenye mlango unaonyesha kuwa hapa ni mahali pa kutoa na kuweka pesa. Katika humo mbele tunaona kwamba kuna jamaa mmoja anayeketi chini huku mwanamke akitembea, humu ni sehemu ya biashara. .

Pesa za Kenya, noti ya hamsini, noti ya mia mbili, noti ya mia moja inayoshikiliwa kwa pamoja na mtu huyu anayeonekana kwa picha kuashiria kwamba pesa hizi ni za muhimu katika maisha ya binadamu hapa nchini Kenya.

Hili ni duka hapa ni sehemu moja ya kuuza bidhaa tofauti tofauti kama tunavyotazama humu ndani kwamba katika ukuta tunaona kwamba kuna jinsi ya kufanya malipo ambapo tunaona bidhaa tofauti tofauti kama vile soda. Ambapo tunaona kuwa mlango umo wazi kumaanisha biashara inaaendelea.

Hapa ni kituo cha magari. Tunaona magari tofauti tofauti kama vile. Tunaona magari ambayo yako katika upande wa kushoto na upande wa kulia. Tunaona magari mbili ambazo tunaona mbele. Kumaanisha hizi zinauzwa huku.

Hapa panaonekana kuwa ni soko. Kuna onekana kuwa kuna watu wengi ambao wengine wameshikilia nguo. Kuna biashara ambayo inaendelea katika sehemu hii, kwamba kuna chumba ambayo ina nguo na kuna jamaa moja anayeonekana akiwa ameshikilia nguo huku wengine wakiwa wanasimama wakitazama upande mwingine.

Hapa ni sokoni ,inaashilia kwamba ni msimu wa mavuno kulingana na bidhaa ambazo zinauzwa huku ,kuna ndizi ,kuna machungwa, kuna nyanya ,kuna bidhaa kadhalika ambapo tunaona watu wakinunua wengine wakiuza.

Ni sehemu moja ambapo bidhaa za maziwa na maziwa huuzwa, kama ilivyoandikwa kwenye ukuta kwamba hili ni duka la maziwa na bidhaa za maziwa. Tunaona kwamba kuna watu ambao wanasimama huku wakiangalia katika dirisha la duka huku wengine wakitembea. Tunaona kwamba kuna mwenye ameketi chini.

Kuna nyanya iliochanganywa na karoti, kuna viazi, kuna nyanya zilizofungwa, kuna pia mikebe. Katika upande wa kushoto kuna vitunguu, kuna ndimu na kuna pilipili.

Pesa za Kenya hizi pesa zinaonekana kwamba ni noti za elfu moja, siku kwa wingi ambapo tunaona kwamba kuna mtu ambayo ameshikilia katika kibeti, hizi pesa zinaonyesha kwamba ni za muhimu katika nchi Kenya.

Hapa ni sehemu moja ya kufanya biashara ambapo tunaona kuwa kuna mazao tofauti tofauti ambazo zinauzwa katika sehemu hii ikiwemo parachichi, kuna nyanya, kuna chungwa pia kuna bidhaa tofauti ambazo zimewekwa kwa gunia. Watu wanaonekana wakinunua huku wengine wakiuza.

Hapa ni sehemu moja ya kufanya biashara ambapo hapa ni kipandaski . Kuna mazao tofauti ambayo yanauzwa katika sehemu hii ikiwemo kabichi. Kuna kabichi ambazo zinapangwa pia kuna kabichi zenye ziko kwa gunia huku watu wakionekana wakiuza haya mazao.

Humu kuna lori kubwa la kubeba magari, ambapo tunatazama kuwa magari tayari zimepakiwa juu huku zikionekana tayari kusafirishwa kwa ajili ya kuuzwa.

Hapa ni sehemu moja ambapo kuna watu wanaonekana kwenye sehemu hii ambapo kuna nguo au mavazi maalum ambazo zinauswa katika sehemu hii ni mavazi aina tofauti tofauti.

Humi ni dula la maziwa ambapo maandishi yaliyoandikwa yanaashiria kuwa humu ni duka la maziwa, ambapo kuna mchoro wa ngombe, pia kuna maandishi yaliyoko juu ambayo inayoashiria kuwa hapa ni sehemu moja unayoitwa Kieni ambapo bidhaa za maziwa hupatikana.

Hapa ni sehemu moja ya kufanya biashara ambapo tunatazama kuwa kuna bidhaa tofauti ikiwemo sokisi kwa wingi ambazo zimewekwa au zimekusanywa katika sehemu hii kwa ajili ya kuuzwa. Pia kuna nguo tofauti ambazo zinauzwa.

Humu ni chumba cha maonyesho au duka la magari ambapo tunatasama kuwa kuna magari aina tofauti tena yenye rangi tofauti yakiwa yameegeshwa kwa mipangilio. Yamepangwa kwa ajili ya maonyesho au kuuzwa.

Hizi ni mizabibu ya ndizi ambayo tayari zimepevuka huku zikiwa zimewekwa kwa pamoja katika sehemu hii kwa ajili ya kuuzwa ama kufanya biashara. Kuna mizabibu maalum ambayo yanaonekana yakiwa yakiwa yamepevuka tayari yanaelekea kuoza.

Hapa ni seheu moja ambapotunatazama kuwa kuna magari mengi zaidi yenye nrangi tofauti tofauti na ya aina tofauti ambayo yameegeshwa kwenye sehemu hii kwa mpangilio kwa ajili ya kufanya maonyesho ama kwa ajali ya kuuzwa.

Hapa ni sehemu moja ambapo kuna biashara tofauti inaendelea katika sehemu hii. Tunatazama kuwa kuna mtu anayeendesha baiskeli, huku kwenye duka hili, kwenye mlango, kuna maandishi yanayoashiria kuwa hiki ni duka la kuweka na kutoa pesa. Pia kuna bidhaa tofauti ambazo zinauzwa katika sehemu hii.

Hapa ni sehemu moja ya biashara ambapo tunavyotasama tunaweza kuona kuwa kuna maandishi yalioko ukutani ambapo hili linaonyesha kuwa ni duka la kuweka na kutoa pesa, tunaona kuwa kuna wanaume wawili ambao wamesimama huku kando yao kuna maandishi inayoashiria kuwa hapa ni kituo cha kuweka na kutoa pesa.

Hapa ni duka moja ya kibiashara ambambo tunapotazama tunaona kuwa kuna bikibiki huku kuna watu wanafanya biashara naona kuwa kuna jamaa aliye ndani ya chumba hiki ya biashara ambabo maandishi yaliyoko kwenye mlango inaonyesha kuwa hiki duka la kuweka na kutoa pesa huku biashara zinginezo sinaendelea katika hapa chini tunaona kuwa kuna baiskeli ambayo imeekeshwa huku.

Hapa ni kibandaski , tunaona kuwa kuna watu tofauti tofauti ambapo kuna mazao ambazo zinauzwa katika sehemu hii, kama tunavyotazama kuna nyanya, kuna karoti, kuna pezi, kuna mahindi na mazao mengineyo, pia kuna ndizi ambazo zimepevuka ya rangi ya njano.

Humu ni chumba cha maonyesho ama duka la magari, ambapo tunatazama kuwa kuna magari ambayo yameegezwa kwa mpangilio katika sehemu hii kwa ajili ya maonyesho au kwa ajili ya kuuzwa. Magari haya yanavutia na zina rangi tofauti tofauti.

Duka la magari au chumba cha maonyesho ambapo kuna magari tofauti yenye rangi tofauti tofauti yameegeshwa kwenye sehemu hili. Chumba hiki kina kuta za vioo inayovutia sana.

Hapa ni duka la gari au chumba cha maonyesho ambapo kuna magari ya aina tofauti na pia rangi tofauti ambayo gari ya rangi ya buluu na rangi nyinginezo. Ambapo yameegeshwa kwenye sehemu hii kwa mpangilio. Chumba hiki kina kuta za vioo.

Hapa ni sehemu moja ambapo kuna biashara ambayo inaendelea. Kama tunavyotazama, hii ni duka. Tunatazama kuwa kuna maandishi yalioko kwenye mlangoni inayoashiria kuwa pia humu ni sehemu ya kuweka na kutoa pesa. Katika upande wa kulia pia tunatazama kuwa kuna duka nyingine.

Humu ni duka la maziwa, ambapo maandishi yalioko ukutani, yanahashiria kuwa maziwa uuzwa katika sehemu. Pia kuna mchoro wa ngombe, ndani kuna watu ambao wanaonekana wakiwa wameketi, na moja wao akiwa anaonekana akiwa na shughuli zake. upande wa kushoto kunaonekana kuwa kuna duka, japo linaonekana limefungwa.

Mazingira haya yanaashiria kuwa kuna biashara maalum inaendelea ambapo tunatazama kuwa kuna lori kubwa ya kubeba magari ambapo tunaona kuwa kuna magari aina tofauti ambayo imepakiwa juu ya lori hili.

Huku ni kipandaski ambapo tunatasama kuwa kuna watu tofauti ambao wanafanya biashara. Wanauza mazao tofauti ikiwemo besi na mahindi karoti, nyanya na mazao mengineo. Pia kuna ndizi ambazo tayari zimepevuka yenye rangi ya njano.

Hili ni gari yenye rangi nyeupe ambayo limeegeshwa kwenye sehemu hii ambapo mandhari ya nyuma inaonyesha kuwa kuna miti. Gari hili limeegeshwa huku kwa ajili ya kufanya biashara au kwa ajili ya kuuzwa.